Msichana mwenye asili ya Kimarekani anapokea mafunzo kutoka kwenye tarakilishi iliyo mezani mbele yake. Kuna mwalimu kwenye skrini. Ameshika kalamu mkononi, kijikaratasi kwenye meza ya mbao.

Msichana mwenye nywele nyeusi na koti la rangi ya kahawia. Ameketi mbele ya meza iliyo na kitabu na tarakilishi ina maandishi kwenye skrini pamoja na kifaa cha kubonyeza.

Mikono inabonyeza tarakilishi lililojuu ya meza ya mbao. Kuna kitabu kando yake na glasi. Kwenye skrini kuna maandishi na picha zilizochorwa. Wakati wa mchana ndani ya chumba.

Mvulana mwenye miwani ana koti nyeusi, mikono na macho yake iko kwenye tarakilishi iliyo mbele. Mezani kuna kikombe na kijikapu cha maua. Dirisha lipo wazi, masaa ya mchana.

Kibonzo mwenye shati ya rangi nyekundu ameshika kalamu mkononi . Anapokea mafunzo kutoka kwa mwalimu aliye kwenye skrini pamoja na wanafunzi wengine ndani ya tarakilishi iliyo mbele yake juu ya meza.

Mwanadada mwenye asili ya uingereza ana nywele nyeusi na shati jeupe. Ameketi akiangalia tarakilishi iliyo mbele yake juu ya meza karibu na kitabu. Mtu anaonekana kwenye skrini huku akionyesha kwa ishara akitabasamu.

Tarakilishi limewekwa kwenye eneo jeupe limefunguliwa. Kwenye skrini kuna kabati ndogo linaloonekana limepangwa vitabu kwenye masefu na sehemu kwa utaratibu.

Mvulana mwenye fulana ya rangi nyeupe ametia simu sikioni. Ameketi kando ya msichana aliye na nywele nyeusi. Anafinya tarakilishi iliyo mbele yake mezani. Kuna kikombe karibu. Masaa ya mchana.

Mwanadada mwenywe asili ya kimarekani aliye na nywele refu zilizochanwa anashikilia kitabu mkononi. Ana koti jeusi na begi mgongoni. Amevalia miwani. Yupo mwanaume anayepita karibu naye. Masaa ya mchana.

Mvulana mdogo ameshika kalamu mkononi akipokea mafunzo kutoka kwenye tarakilishi. Inamwonyesha msichana kwenye skirini. Mezani kuna vitabu pamoja na plastiki dogo lenye maua na chombo cha kuletea mwanga.

Eneo katika shule, wapo wanafunzi wenye asili ya kimarekani. Wamevalia sare zinazofana. Mmoja anabonyeza kidole kilicho mbele yake cha tarakilishi. Mwalimu amesimama kando yao akiwaangalia, ana fulana nyeusi.

Masaa ya mchana, mwanamke wenye asili ya uingereza amekaa kwenye kiti ana nywele nyeupe, amevalia miwani, mandhari ya ofisini. Ukuta mweupe pamoja na kompyuta iliyo mbele yake.

Shule ya mafunzo ya kiteknolojia. Watu wawili wamekaa karibu na kompyuta iliyo mezani. Ipo skirini nyingine nyuma yao. Meza imetengenezwa kwa mbao na chuma. Mmoja amevalia miwani.

Kijana mwenye asili ya kiafrika nywele nyeusi. Amevalia kinasasauti sikioni. Anatabasamu. Ameshika kalamu huku akiandika kwenye kitabu kilicho mezani. Kando yake kuna tarakilishi. Taa imewaka ili kuleta mwanga kwenye chumba.

Mwanaume mwenye ngozi nyeupe amevaa miwani akiwa ameketi mbele ya tarakilishi. Ameshika kalamu mkononi, kitabu kiko juu ya meza. Mlango unaonekana nyuma yake.

Mtu aliyevaa sweta nyekundu ameshikilia kompyuta kwa mikono yake miwili huku ikiwa juu ya mapaja. Kwenye skrini, anafuatilia somo kutoka kwa mwalimu anayemwonyesha kwenye ubao.

Mwanafunzi mwenye nywele nyeusi ana fulana ndefu iliyo na mistari. Ameshika kalamu mkononi akiandika kwenye kijitabu kilicho juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao. Kuna tarakilishi mbele yake. Mwalimu anafunza huku akipokea somo.

Mwanaume mwenye umri wa makane anatabasamu amevalia miwani, ana nywele na shati nyeupe, ana vyombo vya kupokea sauti sikioni, kalamu mkononi, tarakilishi imo mezani, kitabu kiko mbele yake, mazingira ni ya mchana.

Wasichana wawili, mmoja aliye na nywele ya rangi nyeusi na mwengine kahawia wameketi pamoja. Aliye kushoto ameshika kompyuta ndogo. Aliye kulia anampa maelekezo.

Watoto wachanga wanapokea somo kutoka kwenye tarakilishi iliyo juu ya dawati. Mmoja ameshika kalamu mbili mkononi huku wengine wakibofya kwenye kompyuta.

Msichana mdogo mwenye nywele nyeusi amevalia kinasa sauti sikioni huku akitabasamu. Anaangalia tarakilishi yake iliyo mezani , karibu na kitabu na glasi ya maziwa. Amekalia kiti cha rangi ya kijivu.

Picha inaonyesha darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa. Kuna ubao mweusi mbele na dirisha kubwa linaloruhusu mwanga kuingia. Ukuta unaonekana kuwa na rangi ya kijani iliyofifia na sakafu inaonekana kuwa na vumbi. Saa ndogo imetundikwa ukutani juu ya ubao. Hakuna wanafunzi au mwalimu darasani ikionyesha utulivu.

Mazingira ya ofiisni. Watu wanne wanataza tarakilishi iliyo mezani. Mmoja amevalia miwani. Kalamu na karatasi zipo mezani. Ukuta wa juu ni mweupe.

Mwanamke mwenye asili ya uingereza amevaa miwani, amekaa karibu na mwanamume mwenye asili ya kiafrika aliyevaa pia miwani ana vinasa sauti shingoni, amevaa fulana nyeupe wote wanatazama tarakilishi iliyo mezani.

Mvulana wa umri wa makamu amekalia kiti kilicho na meza mbele yake. kipatakilishi kipo juu. Ana nywele nyeusi zilizo chanwa. Ana begi lililo pita shingoni mwake, fulana nyeupe. Nyuma yake kuna kabati ndefu.

Mtu aliyeketi mbele ya komputa aliyevaa fulana nyeusi anaonekana akiwa na shughuli mtandaoni huku mkono mmoja unabonyeza vidude na mkono mwingine ukiwa umeshikilia simu.

Masaa ya mchana, kwenye treni ama ndege. Dirisha lipo wazi. Mwanamke ameketi kwenye kiti na begi kando yake. Ameshika kalamu mkononi, tarakilishi ipo juu ya meza pamoja na kinasa sauti. Viti inaonekana kwa mbali.

Msichana aliye na nywele nyeusi ana miwani na shati yenye mikono mifupi. Ameshikilia kalamu mkononi huku anatabasamu akitazama kompyuta. Anapokea somo linaloendelea.

Mwanamke aliyekaa mbele ya kompyuta iliyo juu ya meza. Amevaa fulana nyeupe. Ana pete mkononi. Anawasiliana na mtu aliye kwenye skrini. Nyuma yake kuna viti na mimea.

Mwanafunzi anafwatilia somo kutoka kwa mwalimu anayeonekana kwenye skrini ya kompyuta iliyo juu ya uso wa meza. Mimea iko kando yake, kalamu na vifaa vingine vya uchoraji vipo mezani.

Ndani ya chumba kilichojengwa kwa muundo wa kisasa pengine shule ya mafunzo. Viti vimepangwa vikiangaliana. Vitatu upande mmoja vyeusi meza katikati dirisha zipo wazi. Mabango mawili yako ukutani.

Sehemu ya chuo cha mafunzo iliyopangwa viti vingi kwa laini. Mbele yake kuna ubao mweupe na ukuta ulio na madirisha mengi. Mataa yamewaka.

Ndani ya chumba cha malazi, vitanda viwili vya kuwekeleanishwa vimetengenezwa kwa mbao. Ukuta wa rangi nyeupe, na sakafu nyekundu. Meza ya plastiki, imesimamishwa katikati.

Sehemu ndani ya chumba cha kupokea mafunzo. Madawati yamepangwa kwa foleni na mstari. Madirisha makubwa yenye vioo yapo wazi. Mabano na maandishi yameandikwa ukutani. Masaa ya mchana.

Vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma vimepangwa upande mmoja na mwingine ndani ya chumba. Kabati refu lenye milango mingi, sakafu nyekundu pamoja na ingine iliyo na rangi nyeupe.

Sehemu ya kuogelea. Wapo watu wanaoruka ndani ya maji wengine wakitazama. Kuna hema nyeupe zilizojengwa karibu, miti mirefu ya kijani masaa ya mchana jua limewaka.

Watu wawili wamejilaza kwenye vitanda vilivyotengenezwa na kuekeleanishwa kwa chuma ndani ya chumba chenye ukuta wa rangi nyeupe. Masaa ya mchana, mwanga unapitia kwenye madirisha mawili.

Masaa ya mchana ndani ya chumba cha malazi cha wanafunzi. Vitanda vingi vilivyo pangwa kwa mstari vimetengenezwa kwa chuma. Sehemu ya juu imewekelewa sanduku na sehemu ya chini imewekwa vyombo vya kulala.

Ndani ya chuo cha ufundi wapo wanafunzi waliovalia sare nyeupe. Wawili wamevalia miwani na barakoa mdomoni huku wanashikilia vifaa vya kielektroniki vyeupe vilivyo mezani.

Chumba cha kifahari kina ukuta na paa nyeupe, kitanda na kiti. Runinga Iko kwenye upande mmoja. Mlango wa dirisha uko wazi masaa ya mchana. Jua limewaka.

Ndani ya chumba kuna vitanda viwili na kabati kubwa lililo na masefu, viti viwili vidogo, ukuta mwenye rangi nyeupe na sakafu ya rangi kahawia .Dirisha lipo wazi masaa ya mchana.

Ndani ya maktaba, wapo watu wanne waliosimama karibu na makabati marefu yaliojazwa vitabu vya aina mbalimbali. Wanivipekuapekua huku mmoja aliye na nywele refu za rangi ya kahawia.

Masaa ya mchana jua limewaka anga halina mawingu. Wachezaji wako kwenye uwanja wa nyasi za kijani kibichi. Miti mirefu imezunguka uwanja. Maghorofa pamoja na jumba la kifahari ziko karibu.

Ndani ya chumba kidogo kuna chandarua kinachoninginia kutoka kwenye paa ya juu nyeupe. Ukutani kuna alama ya msalaba. Kitanda chenye kitambaa cha kijani. Kabati lililotengenezwa kwa mbao. Masaa ya mchana.

Chumba ndogo lenye ukuta wa rangi nyeupe lina makabati madogo mawili, kifaa cha kumulikia. Dirisha lipo wazi, kitanda kidogo kimetandikwa sakafu ya rangi ya kijivu.

Sehemu ya kufanya zoezi na kupashia misuli. Mtu mmoja aliyevalia suruali nyeusi ameshika na kuniua chuma chenye uzito hadi kwenye miguu yake huku amekunja sura.

Sehemu ya chuo cha mafunzo au darasa ina viti pamoja na meza zilizopangwa kwa foleni. Ukuta wa rangi nyeupe. Hamna mtu darasani. Masaa ya mchana.

Basi kubwa la shule ya wasichana ya sekondari ya chamagaria, limeegeshwa kando ya barabara. Watu waliovalia suti wamesimama karibu ,wanafunzi wamejaa ndani. Miti inaonekana kwa mbali masaa ya mchana.

Chumba cha malazi cha shule ya mafunzo hasa ya mchana .Dirisha lipo wazi. Vitanda vingi vilivyounganishwa viwili vimetegenezwa kwa chuma na kutayarishwa. Ukuta mweupe pamoja na sakafu.

Kwenye sehemu ya mafunzo yaa juu madirisha yapo wazi taa zimewaka ukuta wa juu ni meupe viti imepangwa kwa njia ya ustadi vyote vinafanana masaa ya mchana.

Wanafunzi wa masomo ya juu wamekalia viti huku wanamsikiza mwalimu aliye mbele yao, kuna skrini ya kiteknolojia, ubao mweupe pamoja na saa ukutani. Stima zimeweka ili kuongeza mwanga. Madirisha yapo wazi, masaa ni ya mchana.

Wakati wa mchana madirisha yapo wazi. Chumba cha wodi ya wagonjwa inaonekana na vitanda vitatu. Makatimi yaliyopita kando kando ya vitanda. Kifaa cha kupulizia upepo kiko ulikutana.

Sehemu inayoonekana kuwa ya darasa imepangwa viti, sakafu yake ni ya kijani na dirisha ya kupitishia mwanga. Hamna mtu darasani. Mazingira yake yanaonekana kuwa masaa ya mchana.

Masaa ya mchana. Eneo la kuchezea mpira. Miti inaonekana kwa mbali. Nyasi za kijani kibichi. Wasichana waliovalia sare zinazofanana wanacheza.

Kwenye chumba cha kufanyia mazoezi, wanaume wanaonekana wakipambana na mwingine anaendesha chombo kinachofanana na baiskeli. Wamevalia fulana nyeupe na meusi. Wengine wameketi. Mmoja ameshika kiuno.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vilivyoundwa kwa chuma. Kuna chandarua, kuna viti vyeupe vilivyo kando ya meza karibu na dirisha. Mandhari yanaonekana kuwa mchana.

Chupa cha kulala, masaa ya mchana, dirisha ziko wazi. Vitanda vingi vilivyoundwa kwa chuma vimeunganishwa viwili na kuandaliwa kwa ajili ya malazi. Kiti cha plastiki kinaonekana kwa mbali.

Maktabani, mazingira ya mchana, milango na madirisha iko wazi. Makabati kadhaa yamepangwa vitabu kwenye safu. Meza za kusomea pamoja na viti watu wawili wapo wanapitia somo.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Mawingu ni machache angani. Nyaya ya stima imepita karibu na jengo dogo la wakaaji. Ghorofa kubwa pamoja na mti mrefu unaonekana kwa mbali.

Eneo la maktaba, masaa ya mchana, kabati kubwa lililojaa vitabu, watu wawili waliokaa kwenye viti vya mbao na meza nyeupe wanaangalia tarakilishi zilizo mbele yao.

Katika chumba cha kupokea masomo ya kiteknolojia, wanafunzi wote wamekaa mbele ya tarakilishi zao. Mwalimu amesimama akiwapa maelekezo. Masaa ni ya mchana. Meza zimeundwa kwa mbao.

Katika chumba cha kupokea masomo maalum, viti vingi vimepangwa kando ya meza kubwa. Sakafu ni nyekundu. Madirisha yapo wazi. Masaa ni ya mchana. Stima zimewashwa ili kuongeza mwanga. Hamna mtu kwenye chumba.

Ndani ya darasa la shule ya msingi, wanafunzi waliovalia sare zinazofanana wameketi kwenye viti vya plastiki na meza za mbao kwenye mstari wa foleni. Mwalimu amesimama karibu na mlango akiwaangalia. Mataa yamewashwa.

Masaa ya mchana yupo mwanadada anayepita karibu na bustani ndogo liloundwa kwa umbo la mviringo, ndani yake kuna kibao kilichosimamishwa cha shule ya waumini ya Thika. Bendera imesimamishwa, miti mirefu iko karibu pamoja na jengo lilo na mabati ya rangi nyekundu.

Kati ya watu walioenda matembezi ya mazingira wapo walioketi na wengine wamesimama huku wamevalia kofia. Kuna begi iliyowekelewa kwenye nyasi. Miti ipo nyuma yao. Mandhari yanaonekana kuwa mchana.

Mwanafunzi mwenye ulemavu anafulana yenye mikono mirefu huku ameshikilia kichwa. Anatazama tarakilishi nyeupe iliyo mbele yake, juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao. Nyuma yake, kuna makaratasi yaliyochorwa picha.

Ndani ya maktaba kuna wanadada wanne wenye rangi ya kimarekani. Wawili wana nywele nyeusi, mmoja amekalia kiti cha magurudumu. Mbele na kando yao kuna makabati marefu yenye safu zilizojaa vitabu.

Mandhari ya shuleni. Yupo mwalimu mtu mzima aliyevalia shati nyeupe. Anainama akiwaonyesha wanafunzi wawili kwa ishara waliovalia shati nyeusi. Wanamtazama.

Msichana mdogo mwenye asili ya kimerikani aliyevalia miwani anatabasamu usoni huku anaangalia kitabu alichokishika kwa mikono yake miwili. Nyuma yake kuna miti iliyo na rangi ya kijani. Masaa ya mchana.

Watu wanne wenye asili ya uingereza. Wanadada wawili mmoja ana nywele na koti jeusi. Ameshika karatasi jeupe kwa mikono yake miwili. Anatabasamu akimuangalia aliye mbele yake masaa ya mchana.

Mzazi au mwalimu ameketi kando ya mtoto aliye na vyombo vya kuchezea mezani. Wanacheka pamoja . Mandhari yanaonekana kuwa shuleni ama nyumbani.

Mwanafunzi wa kike aliye na ulemavu anatumia kitabu kilichotobolewa mashimo ili kusoma ameketi mbele ya meza. Nyuma yake makabati yamejaa vitabu masaa ni ya mchana.

Kijana mdogo mwenye asili ya uingereza mlemavu, amekalia kiti cha magurudumu. Anatabasamu. Ana shati ya madoa yenye mikono mirefu . Anacheza na vyombo vya plastiki . Mazingira ni ya shuleni ama nyumbani.

Mazingira ya shule. Kijana mwenye shati ya madoadoa amesimama karibu na kiti jekundu na meza ya duara. Ameziba masikio yake kwa mikono yote miwili. Watoto watatu wamekaa kwenye kiti cha kijani kibichi karibu naye.

Mandhari ya shuleni. Mwalimu wa kike aliyejifunga kitamba shingoni. Anawafunza watoto. Kijana mmoja amesimama akionyesha nambari kwa ishara ya mikono. Mwalimu pia akifuata.

Mazingira ya shuleni, darasa lina ukuta mweupe. Watoto waliovalia sare zinazofanana wanainua mkono ili kujibu swali. Mmoja ameshika kalamu mkononi na vyombo vya kuchorea vipo mezani.

Kijana mdogo aliye na nywele zilizokatwa za rangi ya kahawia, anaangalia vifaa vilivyo mezani. Mwalimu wake anamwelekeza. Meza ni nyeupe pamoja na ukuta ulio nyuma yake, imetengenezwa kwa mbao.

Watu watatu, wawili wenye asili ya uingereza na mmoja mwafrika wamekalia viti vyeupe na meza nyeupe maktabani. Kabati zimejaa vitabu. Mmoja anatazama tarakilishi.

Mazingira ya shuleni. Wanafunzi wanasoma kutoka kitabuni huku mmoja akiwaelekeza. Wasichana watatu pamoja na vijana wawili. Wote wanaangalia kitabu.

Watu watatu wanajifunza kuchora kwenye kibao cheupe . Mwanaume mmoja ameshikilia kisanduku chenye rangi . Mwingine ameshikilia kalamu ya uchoraji . Mwanamke amemshika mkono ili kumsaidia .

Wanaume wawili walio na shati zinazofanana pamoja na nywele nyeusi huku mmoja ana chombo cha kupokea sauti sikioni. Wameketi mbele ya wanadada wawili waliowashika mikono. Mmoja amevalia miwani.

Mazingira ya shuleni, wanafunzi watatu wavulana wamevalia sare zinazofanana, wamekalia madawati yaliyotengenezwa kwa mbao. Kando yao kuna meza kubwa, ukuta ulio nyuma yao ni mweupe.

Mandhari ya ofisini, wasichana wawili wamekalia viti, meza nyeupe iko mbele yao wakiwa wameagaliana, mmoja amevalia miwani ametabasamu huku akionyesha ishara kwa vidole. Nyuma yao, ukuta ulio na mianga.

Mwanamke mwenye nywele ya kahawia na shati jeusi ameshika kalamu mkononi, kitabu kipo mezani. Anapokea maagizo kutoka kwa mwanamume aliyesimama kando yake. Mazingira ni ya mchana ofisini.

Mwalimu na mwanafunzi mdogo aliyevalia sare nyeupe. Wanacheza kwa bidhaa wakiwa wameangaliana. Ana nywele ya rangi ya kahawia. Ameinua mkono juu, ingine imeshikilia miguu.

Msichana mdogo anayeonekana kuwa mlemavu wa miguu amekalia kiti cha magurudumu huku ameshikilia kitabu kidogo akikisoma. Ana nywele nyeusi. Mazingira yake kuna nyasi ya kijani kibichi pamoja na maua.

Katika shule ya wanafunzi walemavu. Mwalimu aliyevaa fulana nyeupe ana nywele nyekundu, anamskuma mwanafunzi aliyeketi kwenye kiti kilicho na magurudumu, wengne wamesimama kando yake.

Mazingira ya shuleni. Wanafunzi watano wamekalia viti, mbele yao kuna meza nyeupe, wameshika kalamu mkononi huku wakichora. Mmoja ana fulana ya mikono mirefu iliyo na mistari.